Mfumo wa kilimo cha hidroponiki, uliotengenezwa kwa mabomba meupe ya plasitiki. Mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye mashimo ya juu ya mabomba hayo, na mfumo mzima umepangwa kwa ngazi. Mandhari nyuma inaonekana kua kuta za mianzi au pazia.

Mimea mingi yenye majani mabichi, ikiwa imepandwa kyenye mabomba meupe ya plastiki yaliyopangwa kwa usawa. Mabomba haya yamewekwa kwenye ngazi, yakiunda safu kadhaa za mimea. Chini ya mabomba kuna udongo, lakini mimea mingi iko kwenye mabomba. Kwa umbali kuna miti mirefu na tangi la maji nyeusi.

Bustani ya mimea ya leti, yenye majani mabichi angavu inaonekana mbele ikifuatana na mimea mingine ya majani mekundu au ya rangi ya kahawia kwa nyuma. Kuna mfumo wa mabomba na mirija inaonekana. Bustani imefunikwa na kuta au neti nyeupe.

Mfumo wa kilimo cha hyroponiki uliyo pangwa kwa safu. Mimea midogo ya kijani inayo onekana kama mboga za majani imepandwa kwenye masanduku meupe ambayo yamewekwa juu ya kreti nyekundu. Mirija midogo inaonekana ikitoa maji kwa mimea.

Ndani ya chafu au bustani ya kisasa ambapo mimea ya kijani kibichi imepandwa kwenye mirija mirefu ya rangi ya kijivu iliyopangwa kwa safu. Njia nyembamba imetenganisha safu hizo. Inaonekana ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ndani ya nyumba ambapo mimea midogo ya kijani kibichi inakua kwenye mabomba meupe yenye matundu. Kuna kifaa cha umeme chenye jina hydromarine kikiwa kimewekwa juu kikithibiti mfumo. Mandhari ya nyuma inaonekana kama karatasi maalumu.

Kitalu cha kisasa cha bustani kinachotumia mfumo wa hydroponic ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba meupe. Kuna safu mbili kuu za mimea, moja ina leti ya kijani kibichi iliyopangika vizuri na nyingine ina mimea yenye majani mekundu.

Shamba la kisasa la kilimo cha haidropoiki ndani ya chafu. Mimea mingi ya kijani kibichi kama vile leti imepandwa kwenye mabomba meupe. Safu za mimea zimepandwa juu zikionyesha mpangilio mzuri wa kilimo.

Trekta kubwa enye rangi nyekundu, likiwa limeegeshwa katika shamba la mizabibu, likiwa na milima nyuma yake, anga lenye mawingu.

Vitunguu vingi vya rangi ya zambarau vikimwagwa kutoka kikapu na mtu fulani. Vitunguu hivyo vimekusanyika katika rundo kubwa ardhini. Nyuma kuna miti ya kijani na anga ni safi.

Trekta la kijani likilima shamba kubwa lenye udongo mwekundu. Kuna mtu mmoja ndani ya trekta na mwingine amesimama karibu. Anga ni la bluu na lina mawingu machache.

Kiasi kikubwa cha mbegu za kahawia zikiwa zimetandazwa kwenye matundu marefu labda zikikaushwa juani. Karibu na matundu hayo kuna miundo ya chuma iliyo wazi labda sehemu nyingine za kukaushia. Ardhi inaonekana kuwa na udongo mwekundu.

Mwanaume akitabasamu ndani ya chafu. Amesimama katikati ya mimea ya nyanya, yenye nyanya nyingi bado mbichi, na ni za kijani. Amevalia kofia na nguo za kazi, na anaonekana akichunguza mimea hio.

Ukumbi mkubwa uliojaa kuku wengi ambao ni weupe wakiwa wametapakaa kila mahali sakafuni. Kuna mfumo ya kuwalisha na kunywea maji iliyotundikwa kutoka juu.

Mkono wa mtu unaonekana ukitupa vitunguu ndani ya kreti ya buluu iliojaa vitunguu vingine. Kwa nyuma kuna rundo kubwa la vitunguu vyekundu vilivyo mwagika, mengine vikiwa na maganda yaliyokauka.

Shamba kubwa iliopandwa mimea ya kabichi iliopangwa katika mistari mirefu ikiwa na majani mabichi na yenye afya. Kwa umbali kuna kilima kidogo chenye miti na njia iliopanda juu.

Shamba kubwa la kuku wa mayai. Kuna majengo mawili marefu yaliyoelekeana yakiwa na ngazi nyingi za vizimba ambamo kuku wengi wamefungiwa. Kuku hao wanaonekana kuwa wametulia kwenye vizimba vyao na baadhi ya mayai yanaonekana yamewekwa kwenye sehemu maalumu. Katikati ya majengo haya kuna njia ndefu ya udongo au saruji.

Shamba lenye udongo mwekundu ambalo limeandaliwa kwa ajili ya kilimo , kuna safu ndefu za mimea midogo iliyopandwa, na kila safu ina bomba jeusi la kumwangilia maji lililolala chini kando ya mimea . Kwa umbali juu, kuna watu wachache wakiwa wamesimama, labda wakifanya kazi shambani.

Shamba lenye mimea midogo iliyo pandwa kwa mistari mirefu ikiwa na mfumo wa umwigiliaji wa matone. Kila mstari una bomba jeusi. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye unyevuunyevu.

Mimea mirefu ya mahindi imepandwa kwenye shamba kubwa. Kuna bomba kubwa jeupe limelala chini kando ya mahindi na linaonekana linatumika kumwagilia mimea maji. Udongo unaonekana una unyevunyevu mahali ambapo maji yanatoka. Kwa umbali kuna njia au barabara kando ya shamba.

Shamba kubwa lenye mimea mingi ya kijani kibichi. Upande wa kulia bomba kubwa jeupe limelala chini na maji yanatoka ndani yake, yakinyunyiza mimea iliyopandwa kwenye mistari. Ardhi karibu na bomba imeloa na kuna matope.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa katika mistari iliyonyooka. Udongo unaonekana kuwa na rangi nyekundu au rangi ya kahawia. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone kwa sababu kuna mirija midogo myeusi inayopita kando ya mimea. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu.

Shamba lenye udongo mwekundu na mimea michanga iliyopandwa kwa mstari. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone au kunyunyizia maji uliowekwa kwenye mabomba meusi na mirija ya wazi. Mti mdogo unaonekana kushoto.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwenye mistari. Na mirija mieusi ya umwagiliaji yenye viunganishi vya buluu imewekwa chini. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu.

Bomba refu lenye matundu mengi yaliyotobolewa na yana maji yanayotoka nje kwa nguvu yakiunda chemichemi ndogo zinanzoingia kwenye mitaro midogo iliyotengenezwa ardhini. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa kwa ajili ya kilimo. Kwa umbali kuna shamba lingine ambalo linaonekana kavu labda halijalimwa. Anga linaonekana wazi.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu. Ikiwa imewekwa mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa matone. Kuna bomba nyeusi za umwagiliaji zimepita kando ya kila safu.

Bimba nyeusi la umwagiliaji wa matone likiwa na matone ya maji yakitiririka polepole. Matone hayo yanaonekana kung'aa kutokana na mwanga. Pembeni mwa bomba kuna majani mabichi yaliyowazi kwa mbele huku mandhari ya nyuma ikiwa imefifia na kuonyesha rangi ya kijani kibichi.

Huu ni mradi wa kilimo mdogo, ukiwa na vitanda vilivyoandaliwa kwa bustani. Kila kitanda kimezungukwa kwa kingo za zege au mbao, ndani ya vitanda, udongo umelimwa vizuri na unaonekana kuwa na unyevunyevu. Mifumo ya umwagiliaji wa matone, umewekwa kwenye mistari minne ikiwa na mabomba meupe madogo yaliyotandazwa. Mabomba haya yameunganishwa kwenye bomba kubwa la msongozaji uliowekwa chini.

Kuna mtu ameketi shambani. Akishughulikia mimea huku maji ikimwagikia kutoka kwenye mfumo, wa umwagiliaji. Mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye safu nadhifu na kuna mabomba ya umwagiliaji. Yanayopita kati yao, nyuma ya shamba kuna msitu au miti.

Shamba kubwa lililolimwa lina mimea michanga iliyopandwa kwa mistari mirefu maji yamefurika katika mifereji kati ya mistari ya mimea kuna udongo wa rangi ya kahawia nyekundu kwa karibu na ncha za mabomba mawili meusi.

Bomba jeusi la umwagiliaji la matone ambapo toone la maji linaonekana likiondoka pole pole kwenye udongo karibu na bomba hilo. Mimea michanga yenye majani mabichi inaonekana ikichipuka ikipata unyevu kutoka mfumo huo. Udongo unaonekana ku na unyevunyevu.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa katika mistari mirefu. Kati ya mistari ya mimea kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone au mfereji yenye maji yanayotiririka yakilisha mimea. Udongo unaonekana kua na unyevunyevu. Nyuma ya shamba kuna miti na eneo iliyo wazi.

Shamba kubwa lenye mimea mingi ya kijani kibichi linaonekana likimwagiliwa maji. Mifumo mingi ya kunyunyizia maji imetawanyika shambani ikitoa chemichemi za maji zinazong'aa. Nyumba mbili za zamani zenye paa nyekundu zinaonekana kwa mbali katikati ya miti. Anga lina bluu hafifu na kuna mwanga wa jua.

Shamba kubwa la kilimo linaonekana likiwa limetayarishwa kwa ajili ya kupanda likionyesha mistari mingi. Mabomba meusi yanayofanana na mfumo wa umwailiaji wa matone yamewekwa kando ya kila mstari, kwa umbali kuna miti mingi.